Naona kuna meza nyeupe, juu yake imewekelewa tarakilishi mbili, kando pia kuna vitabu. Yaonekana kuwa mahali hapa ni shule ya kufundishia somo la kompyuta, lakini kwa sasa hakuna wanafunzi.

Naona watu wa jinsia ya kiume waliovalia suruali na socks ya kijani kimbichi pia wamevalia shati nyekundu iliyoandikwa Kenya . Yaonekana kuwa hao wanacheza mchezo wa mpira wa mguu pia hao ni walemavu.

Naona mlango ambalo limebandikwa bango lenye neno karibu katika lugha ya kimombo. Kwenye kila herufi la neno hili limepewa maana yake.

Hapa naona kuna vitu vingi. Viti hivi vikona sehemu ya kukalia pia ikona sehemu ya kuandikia. Hakuna mtu aliyekalia viti hivi kwa wakati huu, yaonekana kuwa ni darasani.

Mahali hapa ni uwanjani na inaonekana kuwa kuna watu wanaocheza mpira wa mguu. Inaonekana kuwa ni timu mbili tofauti pia hawa watu ni walemavu.